Mashine na mitambo tofautitofauti inayotumika kufua umeme, imesimamishwa imara ikiendelea na kazi, kuhakikisha ni nishati hii muhimu haikosekani kwa jamii na maeneo mbalimbali ya biashara, kama vile viwandani.

Nguzo ya umeme imesimamishwa katikati ya shamba lililolimwa, mazao mbalimbali kama vile mahindi, huku nyaya zake zikiwa zimeelekea maeneo tofautitofauti, ili kupeleka nishati hii muhimu kwa ajili ya matumizi na mahitaji ya kila siku.

Nguzo mbili za umeme zimesimamishwa imara zikiwa na vifaa tofautitofauti ikiwemo nyaya za umeme zilizotoka na kuelekea maeneo mbalimbali kwenye jamii ili kupeleka nishati hii ya kila siku

Mashine na mitambo tofautitofauti kwaajili ya kufua umeme, ikiendelea na kazi kuhakikisha nishati hii muhimu haikosekani wala kupungua kwa jamii inayohitajika kila siku.

Nguzo ya umeme iliyosimamishwa mtaani karibu na makazi ya watu, ikiwa na tangazo linaloelezea ni hatari kwa mtu yeyote kuketi, kupita au kusogelea eneo hili.

Nguzo za umeme zimesimamishwa katikati ya makazi ya watu, zikihatarisha usalama wa wale wote wanaofanya shughuli zao na kuishi eneo hili, pale ambapo utapita upepo mkali na kuziangusha.

Nguzo ya umeme imesimamishwa katikati ya msitu mdogo, huku nyaya zikitoka na kupeleka nishati hii muhimu kwenye jamii hasa maeneo ya viwandani zinakozalishwa bidhaa tofautitofauti.

Nguzo ya umeme imesimamishwa imara, juu yake vipo vifaaa tofauti tofauti, ili kuhakikisha nishati hii muhimu haikosekani maeneo mbalimbali hasa yale ya viwandani .

Nguzo mbili za umeme zimesimamaishwa kando na makazi ya watu, zina vifaa tofautitofauti juu yake ikiwa ni pamoja na nyaya zilizotoka na kuelekea mitaani, kupeleka nishati hii muhimu kwa ajili ya matumizi ya kila siku hasa viwandani.

Nguzo mbili zimesimamishwa imara kando ya nyumba ya makazi ya watu, ikiwa na vifaa tofauti tofauti juu yake, huku nyaya zikiwa zimetoka kuelekea uelekeo tofauti tofauti, kupeleka nishati hii muhimu kwa ajili ya matumizi ya kila siku katika jamii.

Nguzo nyingi za umeme, zikiwa zimesimamishwa kando ya majengo ya shule ya chekechea, juu zipo nyaya tofautitofauti zilizotoka na kuelekea kupeleka nishati hii muhimu kwa ajili ya jamii hasa viwanda vinavyozalisha vyakula.

Vifaaa mbalimbali vimewekwa juu ya nguzo ya umeme iliyoegeshwa pembezoni mwa jengo kubwa ambalo ni la makazi ya watu, vikiashiria kuendelea kusambaza nishati hii muhimu, kwa ajili ya matumizi ya kila siku.

Nguzo mbili za umeme zikiwa zimesimama pembezoni mwa jengo ambalo ni la makazi ya watu. Zikiwa na vifaa kama vile nyaya zilizotoka na kuelekea maeneo mbalimbali yanayohitaji nishati hii muhimu, hasa viwandani.

Nguzo ya umeme imesimamishwa katikati ya shamba, huku kukiwa na vifaa tofautitofauti juu yake, ikiwa ni pamoja na nyaya zimetoka kuelekea maeneo mbalimbali yanayohitaji nishati hii kwa ajili ya uzalishaji huko viwandani.

Nguzo mbili za umeme zimesimamishwa imara huku juu yake kukiwa na vifaa tofautitofauti, ikiwemo moja ya transfoma zinazotumika kupima kiasi cha nishati inayotoka na kuelekea kwa wanajamii.

Nguzo ya umeme iliyosimamishwa imara kando na jengo kubwa la ghorofa, juu zipo nyaya tofautitofauti ambazo zimetoka na kupeLeka nishati hii muhimu kwenye makazi ya watu na hata viwandani.

Taa zinazotumika kwa ajili ya kuonyesha alama mbalimbali za barabarani, na sasa inaonyesha ni wakati sahihi kabisa kwa watembea kwa miguu kuvuka bila kubugudhiwa.

Mwanamke ambaye ana ulemavu wa macho, ameshika fimbo yake inayomwelekeza na kumuongoza, akiwa anavuka eneo maalumu lililotengwa kwa ajili ya watembea kwa miguu.

Taa zinazotumika kama moja ya alama za barabarani, ikiwa imewaka nyekundu kuashiria watembea kwa miguu wanatakiwa kusimama na kusubiri mpaka itakapo waka ya kijani, ndo waweze kuvuka na kuendelea na shughuli zao.

Pembezoni mwa barabara iliyojengwa kwa kiwango cha lami, wamejaa watu wengi wakiwa ni pamoja na wanafunzi ambao shule zimefungwa na sasa wanarejea majumbani mwao wakisubiri wakati sahihi waweze kuvuka na kwenda upande wa pili.

Duka linalouza moja ya chombo cha usafiri aina ya bodaboda, tayari llimefunguliwa na wateja wamefika, wakiendelea kuzikagua na kujadilia ili badae waweze kufikia mwafaka wa bei.

Barabara yenye vumbi inayojengwa sasa kwa kiwango cha lami wakati ikiendelea na matengenezo, huku gari inayobeba malighafi zinazotumika, ikiwa imeegeshwa pembezoni.

Barabara inayoendelea kujengwa kwa kiwango cha lami, huku wafanyakazi wakiwa wamesimama kando ya gari kubwa, iliyoegeshwa ambayo hutumika Kubeba malighafi tofauti tofauti wanazozitumia.

Barabara ya mjini iliyojengwa kwa kiwango cha lami, imesafishwa vizuri na kumvutia kila anayepita, huku watembea kwa miguu wakiendelea na safari zao za kila siku katika kujitafutia kipato.

Takataka zilizotupwa katika eneo lisilo rasmi, kando ya ukuta ambao una makazi ya watu, zikifanya mazingira yawe machafu, na sio salama wala rafiki kwa wanajamii.

Eneo maalumu lililotengwa kwa ajili ya kutupa takataka, tayari gari iliyotoka mtaani kuzikusanya na kuzibeba imefika, ili kuzimwaga na kuwapa nafasi wajasiriamali wadogowadogo wanakusanya chupa za plastiki, waweze kuendelea kuzipata na baadaye kwenda kuziuza viwandani.

Moja ya kifaa kinachotumika kuhifadhia taka ngumu hasa nyumbani na maofisini, tayari kimejaa na kutolewa nje ya nyumba ili gari inayopita iweze kuzibeba na kupeleka kumwaga jaralani.

Chombo kinachotumika maalumu kwa ajili ya kuhifadhia taka ngumu nyumbani na hata maofisini, kikiwa tayari kimejaa. Na mtumiaji anajiandaa kukitoa kupeleka kando ya barabarani, ili gari inapopita iweze kuzichukua na kupeleka jalalani.

Chombo maalumu kinachotumika kwa ajili ya kuhifadhia taka ngumu majumbani na hata maofisini ,tayari kimejaaa kikisubiri kutolewa na kuwekwa kando ya barabara ili magari yanayopita yaweze kuzichukua na kupeleka jalalani.

Ndani ya eneo maalumu lililotengwa kwa ajili ya kumwaga takataka magari mawili yaliyotoka mtaani kuzikusanya yamefika yakiendelea kuzimwaga, ili baadae wafanyakazi na wajasiriamali wadogowadogo waendelee kutafuta vyombo vya plastiki na kwenda kuuza kiwandani.

Plastiki inayotumika kuhifadhia taka ngumu hasa hospitali, zimetolewa nje zikiwa zimejaa tayari ili kusubiria gari inayopita kizibeba na kuoeleka jalalani.

Chombo kinachotumika kwaajili ya kuhifadhia taka ngumu tayali kimenunuliwa na kuegeshwa pembeni ya ukuta nyumbani, ili kila mtoto ajifunze kuzitupa na kuhifadhi humo kabla yakuzipeleka barabarani na kuelekea jalalani kumwagwa.

Eneo lililotengwa rasmi kwaajili ya kutupa takataka tayari gari zilizotoka kuzunguka mtaani zimefika, ili kuzimwaga na kuwapa nafasi wajasiriamali wadogo wadogo waendelee na shughuli yao ya kukusanya taka za plastiki kama vile chupa za maji.

Katika eneo rasmi lililotengwa kwa ajili ya kumwaga takataka, magari yamefika kutoka mtaani yalipokuwa yanazikusanya zilizotolewa majumbani na viwandani, ili kuweza kuzimwaga na kuendelea na safari nyingine.

Takataka ngumu ambazo zinachomewa eneo lisilo rasmi, huku zikitoa moshi unaosambaa na kwenda kwenye makazi ya watu na kuhatarisha afya zao, ikiwa ni pamoja na kupata ugonjwa wa kifua kikuu.

Moja ya kifaa kinachotumika kuhifadhia taka ngumu nyumbani na ofisini, gari inayobeba na kuzipeleka jalalani imekibeba ili kuzimwaga, na kuanza safari ya kuelekea jalalani na kuacha mazingira yakiwa safi, rafiki na salama.

Chombo maalumu kinachotumika kuhifadhia taka ngumu nyumbani na maofisini pia, chenye rangi ya bluu kipo tayari kwaajili ya kutumika na baadae kuzipeleka kutupwa katika maeneo rasmi yaliyotengwa.

Mifuko inayotumika kwa ajili ya kuhifadhia taka ngumu tayari imejaa na kutolewa nje, huku ikiwa imeegeshwa pembezoni mwa tanki linalotumika kuhifadhia maji safi na salama, kuepusha zikihatarisha afya za wale wote wanaoyatumia.

Eneo rasmi lililotengwa kwa ajili ya kumwaga takataka tayari magari kutoka mitaani yamefika ili kuzimwaga na kuwapa fursa wajasiriamali wadogo wadogo waendelee kutafuta vyombo vya plastiki kwa ajili ya kwenda kuviuza viwandani.

Tanki kubwa lililo jengewa eneo la juu mahususi kwa kuhifadhi maji yaliyo safi na salama hasa wakati yamekatika na hayapatikani kwa urahisi.

Wanaume wafanyakazi wa idara ya maji, wakiendelea kuchimba ili kulifikia bomba ambalo limepasuka, kuliziba na baadae wanajamii waendelee kupata huduma hii muhimu kwa ajili ya maisha ya Kila siku.

Gari kubwa inayotumika mahususi kusafirishia maji safi na salama, imeegeshwa kando ya barabara ya vumbi huku pemben yakiwepo matenki ambayo hutumika kuhifadhia huduma hii muhimu pale ambapo haipatikani kwa urahisi.